Wachezaji wanaoonekana kuwa wa timu ya soka wanasherekea ushindi katika uga wao. Inaonekana kweli wameweza kuigaragaza timu waliokuwa wanacheza nayo. Wako katika shangwe na nderemo tele.

Tractor yaonekana kukusanya vitu vya kujenga vilivyoundwa na simiti na mchanga. Limesimama karibu na vitu zilizo na masimiti na mchanga pamoja na mchanga yenye fanya na tambaa panya.

Hapa kuna mashabiki wa timu ya Bandari wanaoshabikia timu yao inayosakata kabumbu. Katika mashabiki hawa kuna mashabiki wanaume na mashabiki wa kike.

Maafisa wawili wa serikali wanawasaidia wateja ambao wameketi upande mwingine wa meza kupata data kutoka kwa kompiuta.